Watu watatu ambao wamekaa kwenye meza. Mwanamke mmoja amekaa upande wa kushoto akiwa amebeba mtoto mgongoni na amevaa barakoa. Mwanamke mwingine amekaa upande wa kulia pia akiwa amevalia barakoa. Mwanaume amekaa kati kati akiwa anaandika au kusoma kwenye karatasi.

Mhudumu wa afya, ambaye anaweza kuwa muuguzi au mfanyakazi mwingine wa afya amevaa sare za kazi yake, pamoja na barakoa usoni. Anamchoma sindano, kijana mmoja kwenye mkono wa kushoto. Kijana huyo ameketi kwenye kiti, na pia amevaa barakoa.

Madaktari wako katika shughuli za upasuaji, wamevalia sare za kazi za rangi ya samawati na kufunika nywele zao. Katika chumba kile kuna mwangaza mwingi ili waweze kuona vizuri kile wanafanya.

Madaktari na wasaidizi wao wako katikati ya shuguli za upasuaji. Wamevalia sare za kazi za rangi ya samawati, na kufunika nywele zao. Katika chumba kile, kuna mwangaza mwingi ili waweze kuona vizuri kile wanafanya.

Mazingira ya kihospitali. Kuna watu wawili waliovalia sare zinazowahusisha na hospitali. Mmoja amekaa chini akiandika na mwezake ako dirishani akiwahudumia wateja wake. Kuna vifaa kama madawa vinavyoonekana kuwazunguka.

Trela kubwa nyeupe yenye magurudumu iliyoandikwa kliniki ya simu kwa herufi kubwa za samawati. Mtu amesimama kwenye mlango wa kliniki na ni mfanyikazi wa afya. Upande wa trela kuna nembo za amref na zeneca pamoja na picha zinazoashiria huduma za afya zinazotolewa.

Mama aliyembeba mwana wapewa kitu na mtu aliyevalia barakoa. Mama anakaa mwenye kufurahi sana na wanachopewa. Nyuma yao kuna nyumba ndogo iliyo tengenezwa na vijiti na mazingira yanayowazunguka inakaa kukauka na kujaa mawe.

Eneo la wazi, kama tukio la jamii au soko ndogo, ambapo watu kadhaa wanashiriki. Wanawake wawili wamekaa kwenye meza iliyojaa bidhaa, inaonekana kama dawa. Mwanamke mmoja anaandika na kuangalia kitu kwenye karatasi

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya samawati na kibichi. Na mwanaume mmoja amevaa suti ya samawati na anawasalimia watu hawa. Wengi wamesimama karibu na wakishuhudia tukio hili.

Kliniki ya simu ya Beyond Zero. Gari kubwa jeupe ambalo limegeuzwa kuwa kliniki na maandishi hayo yameandikwa kwa herufi kubwa. Kuna watu wamekaa kwenye viti, nje ya kliniki wakionekana kusubiri huduma. Mtu mmoja amesimama kwenye ngazi akielekea kuingia kwenye kliniki. Hizi juhudi za kupeleka huduma za afya karibu na watu, hasa katika maeneo ambayo wanaweza kuwa na changamoto kufika.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya bango lililoandikwa Beyond zero Mobile Clinic. Watu hao wako katika hafla au tukio linalohusiana na huduma za afya. Watu wawili wanapeana kitu kidogo kama tuzo au zawadi.

Kliniki ya simu ya beyond zero. Kliniki hii imeegeshwa na watu wengi wamekusanyika karibu nayo. Watu wamevalia nguo za rangi tofauti na wanasubiri uduma. Kliniki inatoa uduma za afia kwa jamii katika eneo hili.

Gari la kliniki ya simu ya beyond zero limeegeshwa katika eneo la wazi, siku ya wazi. Watu kadhaa wamekaa chini na kusimama karibu na gari hilo. Wengine wakiwa wateja au wapokeaji wa huduma. Gari hilo linaonekana kuwa na vifaa vya matibabu na watu kuwa katika mazingira ya kawaida.

Sehemu ya mdomo na meno ya mtu imegawanywa kati kati kuonyesha tofauti. Upande wa kushoto, kuna meno ambayo yana uchafu au rangi isiyo sawa. Upande wa kulia, una meno meupe na safi yanaoyoonekana baada ya usafi au matibabu ya kungarisha meno. Mdomo umefunguliwa kidogo na meno ya juu na ya chini pamoja na ufizi ziko wazi.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kliniki ya meno. Kuna kioo kidogo cha meno chenye mpini mrefu kinachotumika na daktari kuangalia sehemu za ndani za kinywa. Pia kuna vifaa vingine vya chuma vyenye ncha kali na nyembamba, ambavyo hutumiwa kwa uchunguzi na matibabu mbalimbali kama vile kuchunguza mashimo, kuondoa makambe na kufanya usafi.

Matibabu ya meno ndani ya kituo cha afya ya kinywa. Pamoja na msaidizi wake, daktari wanamhudumia mgonjwa aliye kwenye kiti maalumu cha matibabu ya meno. Mgonjwa amefumbua mdomo tayari kwa uchunguzi. Mgonjwa ana nywele zilizopangwa kwa mtindo wa misokoto na ni mtulivu huku akipokea huduma hii.

Sehemu ya uso wa mwanaume ambaye ngozi yake ni ya rangi nyeusi akisafisha meno yae kwa mswaki. Mwanaume huyu ana ndevu fupi na nyusi nyeusi. Meno yake yako wazi na mswaki wa rangi ya kahaiwa ukiwa ndani ya mdomo wake.

Vifaa mbalimbali vya meno vimepangwa juu ya eneo la rangi ya samawati na inaonyesha mwangaza. Kuna kioo kidogo cha meno chenye mpini mwebamba ambacho kinatumika na madaktari wa meno kuangalia ndani ya mdomo. Pia kuna kifaa kama koleo au kibano cha meno kilichotengenezwa kwa chuma cha pua kinachong'aa.

Mwanaume mweusi amelala katika kitanda cha hospitali ya meno. Ana kidevu cha rangi ya nyeusi. Mikono ya daktari iko mdomoni wake ikimwangalia meno. Mikono imeshikilia vifaa vya daktari wa meno. Daktari amevaa glovu za nyeusi na sare ya rangi ya waridi.

Vifaa mbalimbali vinavyotumika katika kliniki ya meno. Kuna mfano wa meno ya binadamu, unaoonyesa fizi na meno zilizopangwa vizuri. Karibu na mfano, kuna vyombo vya chuma vyenye ncha kali na nyembamba ambavyo hutumiwa na madaktari wa meno kwa uchunguzi wa matibabu mbalimbali.

Ajali mbaya barabarani ambapo watu wengi wamekusanyika kwenye eneo la tukio. Magari yameharibika vibaya na baadhi ya mabaki yameenea barabarani. Kuna basi na magari mengine yaliyohusika katika ajali hii. Watu waliovaa mavazi ya usalama ni maafisa wa uokoaji au wahudumu wa dharura na wanajaribu kusaidia waathiriwa.

Matukio kadhaa yanayohusiana na mafuriko. Sehemu ya kwanza inaonyesha watu wengi ambao wanatembea kwenye maji ya mafuriko yaliyojaa kwenye mtaa wenye nyumba duni zilizojengwa kwa mabati. Sehemu ya pili mwanaume mmoja amekaa juu ya paa la nyumba iliyojaa maji akiwa ameiuna mkono kuomba msaada,. Sehemu ya tatu mtu mwingine anajaribu kuondoa maji kutumia koleo, pia eneo lililoathirika.

Kundi ya watu wamesimama pamoja. Wengi wao wamevaa kofia ngumu nyeupe na fulana za rangi ya manjano iliyokolea. Baadhi yao pia wamevaa vesti nyekundu. Mwanamke mmoja amevaa hijab nyeusi. Watu hawa wako eneo la ujenzi au mradi fulani, kwani mandhari ni ya ardhi iliyochimbwa na miti michache. Kama timu ya wafanyikazi au wahandisi wakikagua eneo la kazi.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko ambapo watu wanajaribu kupita kwenye maji. Kuna gari ndogo aina ya tuktuk ambalo li naenda, lina rangi ya nyeusi na kijani. Kuna mtu amevaa sare ya zimamoto na amesimama kwenye maji akionyesha njia. Mandhari ni ya mji mdogo au kijiji na majengo na mti iko nyuma.

Soko lililojaa mboga na matunda mbalimbali. Kuna karoti, viazi, vitunguu, nyanya mbaazi na mboga nyingi mingi zilizopangwa kwenye vikapu na meza. Rangi ya mboga na matunda ni angamavu na zinavutia zikionyesha wingi na utajiri wa bidhaa.

Eneo la shamba ambapo miti imekatwa. Mabaki ya matawi na miche, imetapakaa pande zote. Kando ya hapo, kuna miti mikubwa inayozunguka. Mbingu iliyo na rangi ya samawati, bila mawingu iko nyuma ya shamba hilo.

Chupa ya sanitizer inavutia kwa muonekano wake ikiwa tayari kwa matumizi na inaonesha umuhimu wa kudumisha usafi na kujikinga dhidi ya maambukizi. Mask ya uso inakumbusha umuhimu wa kuvalia mask ili kujilinda na wengine hasa katika maeneo ya umma.

Kundi la watu watano wanafanya kazi ya kuchimba ardhini kwa kutumia majembe. Wamevaa mavazi ya kawaida na wana shirikiana kufanya kazi hiyo. Eneo wanalochimba lina udongo nyekundu na kuna nyasi kijani pembezoni. Shimo ambalo wanafanya kazi tayari limeanza kuchimbika.

Mtu aliyevalia sare ya samawati ambayo iko na mistari za kijani ameinama kwa harakati za upanzi. Kando yake kuna mkokoteni wa gurudumu moja ambao umebeba mimea ambayo anapanda. Mkononi amevaa glavu za rangi ya nyekundu na nyeusi na kichwani kofia nyeusi.

Maabara ya kisayansi au ya matibabu hapa Kenya iko na meza ndefu yenye vifaa mbalimbali vya kimaabara juu yake kama vile mizani ndogo ya kielektroniki, vifaa vingine ambavyo ni mashine za kupimia au kuchambua sampuli na karatasi zilizoandikwa. Chini ya meza kuna kabati yenye milango iliandikwa namba au alama. Sakafu ina vigae vidogo vya rangi ya kijivu.

Eneo la ndani ambalo ni kubwa na lenye nafasi nyingi, labda ni ukumbi, chumba cha kusubiri au eneo la mapokezi. Kuna nguzo nyingi nyeupe zinazosaidia paa na sakafu ina vigae vyenye rangi ya kijivu.

Chumba cha hospitali kilicho na vifaa vya matibabu, kuna kitanda cha hospitali ambacho kina vifaa maalum kwa ajili ya wagonjwa, pia kuna vifaa vingine kama vile mashine au vifaa vya kufuatilia afya ya mgonjwa. Chumba ni safi na kimeandaliwa kwa ajili ya kumhudumia.

Sehemu ya ndani ya jengo labda ni hospitali au kituo cha afya. Sakafu inang'aa kama imefunikwa na vigae. Kuta zimefunikwa kwa vigae vyenye rangi ya kijivu na nyeupe. Kuna mlango wa rangi ya samawati wenye fremu ya chuma na juu yake kuna maandishi. Upande wa kushoto kuna kitanda cha matibabu chenye rangi nyeusi ambacho kina vifaa vya kurekebisha.

Mgonjwa amekaa chini juu ya kitanda chake, chenye matandiko ya rangi nyeupe. Mguu wake wa kulia umeshikiliwa na chuma nyingi, huku mashine ingine ikipima viungo muhimu vya mwili. Daktari pia ako kando yake akimwangalia.

Kifaa maalum cha kutunzia watoto walio na hali za kiafya katika mazingira ya hospitali. Inatoa mwangaza wa rangi ya samawati, ambao hutumiwa kutibu manjano kwa watoto wachanga. Sehemu ya mbele ina mashine inayoonyesha vipimo mbalimbali. Kifaa kina magurudumu kusaidia usafirishaji kutoka eneo moja hadi lingine.

Chumba cha daktari wa meno ambacho kiko na kiti cha mgonjwa wa meno, cha rangi ya samawati na vifaa mbali mbali vinavyotumika kwa ajili ya matibabau vikiwa karibu. Daktari wa meno ambaye ni mwanamke, amevaa nguo nyeusi na anarekebisha taa inayotumika kumulika kinywa cha mgonjwa. Chumba kina kuta za rangi ya, samawati, na dirisha lenye pazia, na rangi pia kama hiyo.

Vifaa vya hospitalini vinavyosaidia kuwahudumia wagonjwa. Kibegi kidogo kinachoshikiliwa na chuma refu hutumiwa kuweka dawa na maji katika mishipa ya mgonjwa. Kwa ukuta kuna maagizo ya kueleza pia wagonjwa.

Mashine ya matibabu amabayo inaonekana kuwa kifaa cha uchunguzi wa kiafya . Mashine hii ina screen ya kuonyesha data, vitufe vya kudhibiti na nyaya nyingi zinazounganisha sensor au vichunguzi vinavyo kusanya taarifa za mgonjwa. Ina magurudumu ikionyesha kuwa ni kifaa cha kubebeka kinachoweza kusongeshwa katikati ya kitanda.

Mkono wa kushoto umeshikilia chupa ya rangi nyeusi ambayo inakaa kuwa na dawa. Nyuma yake kuna vifaa vingine vimewekelewa kwenye kaunta cha chuma ambavyo vinapatikana kwenye hospitali.

Mtoto mchanga aliyefungwa na shuka ya rangi tofauti amelazwa kitandani cha hospitali. Kando yake kuna mifereji ya kueka dawa. Ukuta unaomzunguka ni wa rangi ya waridi na nyeupe.

Meza ya matibabu au uchunguzi ikiwa imesimama kwenye sakafu iliyofunikwa na vigae vyeupe. Meza ina sehemu ya juu iliyofunikwa kwa rangi nyeusi ambayo imetegenezwa kwa ngozi au kitambaa kinachofanana. Miguu ya meza imetegenezwa kwa chuma cha rangi ya fedha.

Kifaa cha kutembelea ambacho ni cha chuma, na kina mikono ya kushika iliyofunikwa na rangi nyeusi. Kifaa hicho kina miguu minne, na kimeegeshwa kwenye sakafu iliyofunikwa na vigae vya rangi ya udongo. Nyuma ya kifaa, kuna ukuta wa rangi ya samawati. Kifaa hiki kinasaidia watu wenye matatizo ya kutembea.

Maabara ya kisayansi au ya matibabu hapa Kenya. Meza imejaa vifaa mbalimbali vya kimaabara. Kuna mikroskopu kubwa nyeupe, iliyo na lensi na sehemu za kurekebisha. Kando yake kuna chupa ndogo zenye vimiminika vya rangi tofauti, pamoja na vifaa vingine vidogo ambavyo vinaweza kutumika kwa majaribio. Nyuma ya meza kuna kabati la samawati.

Mchoro wa mtu, mwanamke, akiwa na sura ya huzuni au wasiwasi. Mwanamke huyo ana nywele za rangi ya zambarau, zilizofungwa juu, na amevaa shati la kijani kibichi. Ameshika kichwa chake kwa mkono mmoja, labda akionyesha msongo wa mawazo, au kuchanganyikiwa.

Watoto wawili wamesimama pahali pa juu, wakiangalia chini. Wamesimama mahali kuna takataka nyingi. Msichana mmoja ni mrefu na mwingine mfupi . Huyo mrefu amevaa sketi ya kijivu na shati la nyeusi, na huyo mfupi amevalia suruali na shati ya rangi ya zambarau, na koti ya nyeusi.

Tangazo linalohusu afya ya akili. Tangazo linazungumzia jinsi ya kukabiliana na mawazo ya kujidhuru. Katika sehemu ya chini ya tangazo, kuna picha ya kijana mwenye nywele ya afro ambaye anaonekana kuwa na huzuni au amechoka akiwa amelala na mikono yake imekunjwa juu karibu na uso wake.

Tukio la matibabu au uduma ya kwanza likifanyika katika mazingira ya kijijini au kwenye mkutano mkubwa. Watu kadhaa wamemzunguka mtu mmoja aliyelala chini na wanao mzunguka wanamuudumia, moja wao akiwaamevaa shati la nyeupe.

Sehemu ya mkono wa mtoto, ikiwa na doa jekundu ndogo katikati. Doa hilo, lina rangi ya nyekundu iliyokolea na inaweza kuwa ni alama ya kuumwa au jeraha ndogo. Ngozi inayozunguka doa inaonekana kuwa na rangi ya kahawia na kuna nywele ndogo zinazoonekana juu yake.

Mtaalamu wa afya aliyevaa glavu na mavazi ya kinga, anamchoma sindano msichana mdogo kwa umakini na uangalifu. Msichana huyo amekaa kimya, akiwa amefunga macho, huku akijaribu kuwa mtulivu. Chanjo hii ya umatibabu ni muhimu kufanyika, ni jambo ambalo linaonyesha jitihada za kulinda afya ya watoto.

Kikundi cha watoto waliokaa mbele ya mlango wa rangi ya samawati, mmoja wao amekaa mbele ya wengine akiwaongelesha, anaonekana kutabasamu. Wengine wamekaa sakafuni wakimsikiliza vile anavyowaeleza.

Dawa ya chanjo iliyowekwa kwa chupa ya glasi. Imebandikwa karatasi ya maelezo ili kusaidia anayeitumia kuitambua. Mara nyingi inatumiwa kwa watoto wadogo ili kuwakinga dhidi ya magonjwa kwa kuwa hawana kinga-maradhi yao.

Mkono uliofungwa kwa bendeji nyeupe, umelazwa juu ya shuka ya rangi ya samawati. Ncha za vidole zinaonekana kutoka kwenye bendeji, zikionesha hali ya kujeruhiwa au kuumia kwa sehemu kubwa ya mkono. Shuka la samawati liko laini, labda likiwa sehemu ya kitanda cha hospitali au sehemu ya kulala kwa mgonjwa.

Mashine ya mazoezi ya kuinua uzito, ina muundo wa chuma cheusi na sehemu ya kukalia imefunikwa kwa rangi nyeusi, ina mikono miwili ya chuma ambayo hutumika kushika na kusukuma uzito. Sehemu za chuma zinazotoka njee ambazo huwekwa uzito. Mashine iko katika hali nzuri.

Mguu wa mtu uliyo jeruhiwa una uvimbe na rangi ya zambarao kwenye neo ka kifundo cha mguu na sehemu ya chini ambayo inaweza kushairia kuwa kuna jeraha la ndani labda ni misuli ulio vunjika au mfupa ulio teguka. Mguu umelazwa juu ya kitanda au sehemu laini nyeupe.

Mguu uliyo na uvimbe umewekelewa kwenye kiti, vijidole ni vidogo na vimefura ni kama mtu aliyegongwa. Kuna alama za kukwazurwa na rangi ya ngozi ikona manjano. Mguu unangojea kuangaliwa na daktari.

Mti wa papai ukiwa na majani mingi ya kijani kibichi na matunda ya papai yakua yameanza kuiva. Matunda yana rangi ya kijani na manjano ikionyesha kuwa inaendela kukomaa. Mti una afya na majani yake yamejaa. Mandhari ni ya shamba au bustani na kuna miti mingine na majani ya kijani kibichi nyuma yake.

Mti mrefu ukiwa na matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Mti umesimama wima na shina lake ni nene na lina rangi nyeusi au kahawia. Matawi yanaenea juu na majani ni mengi na yanatokaa kivuli. Anga lina mwanga mimgi, labda ni mchana na kuna mwanga unoapenya kupitia majani.

Sehemu ya shamba dogo la pilipili ambapo mimea ya pilipili imeshamiri kwa majani mengi ya kijani kibichi. Pilipili zenyewe zimeanza kukomaa na baadhi yake tayari zina rangi nyekundu huku zingine bado zikiwa kijani kibichi. Mimea imesimama wima na ina matawi mengi.